Huku naiyona kuna mlango iliyofungwa hii mlango hii mlango ilipakwa rangi nzuri hili ingare, tena naiina a kitu kinachotumika kuweka vitu hili isipotee tene naiyona kiti inayokalia hili utumie darakilishi inayokuwa kwa meza.

Huku naona kitabu ya kingeleza hii kitabu imezeeka inaonekana inatumiwa na wanafunzi wa kidato cha pili ili kupata elimu Bora maishani mwao

Huku naona ni madarasa iliyojengwa na ujenzi ya maana. Inaonekana kuwa hii ni ujenzi ya shule na ilijengwa kwa magorofa. Huku naiona magorofa mbili iko juu ya moja inayoanza chini. Inajulikana kuwa huku watu wanaipenda masomo.

Huku naona wakimbiaji wanaokimbia katika nchini wa ujerumani. Inajulikana kuwa mkenya ndio yeye ako mbele katika hizi mbio, inajulikana kuwa wakenya wanaipenda mchezo ya kukimbia ama kukimbizana ili wapate.

Naiona maua iliyo vyekwa katika nyuma ya hii ujenzi. Tena inajulikana kuwa huku ni madarasa ya wanafunzi wa chuo kikuu. Na huku ni mahali pa kusomea na kupata elimu bora kwa maishani.

Huku naona ni ubao ,kuna maandishi tofauti tofauti iliyoandikwa katika ubao, inaonekana kuwa ni ubao katika chekechea. Inajulikana ya kwamba, hii ni maandishi ya kufunza watoto wa chekechea, tena kuna ruler katika ubao hii.

Huku naona viti iliyopangwa katika darasa hii tena naona kuna matarakilishi iliyopangwa ikazunguka hii darasa. Inajulikana ya kwamba huku ni pahali pa kujifunza kutumia matarakilishi kwa hii shule tena kupata teknolojia.

Huku naiona maua iliyofekwa vizuri na ikaekwa iwe laini moja. Tena katika mjengo hii ya darasa naiona kuna mchoro iliyochorwa inayorembesha hii ukuta. Inajulikana kuwa huku ni shuleni na ni darasa la chekechea.

Huku naiona ni ujenzi ya madarasa tofauti tofauti katika shule hii tena inajulikana kuwa huku imepakwa rangi ili ing'are na hii inaonekana ni mlango moja iko huku inatumika kuingia darasa hii.

Huku naiona rula ya mita moja na kifutio iliyowekwa kando ya ubao. Inajulikana kuwa huku ni darasa ya wanafunzi na darasa inatumika kufunza wanafunzi ili wapate elimu bora maishani na wajue masomo inasaidia nini.

Huku naona wakenya wanaosherekea ushindi yao katika mbio hii inajulikana hawa ni wakenya wanaojituma katika mazoezi ili waweze kupata nguvu ya ushindi katika nchi tofauti tofauti wanapotoka kuenda kushindana na watu wengine.

Huku naiona vitabu, tarakilishi iko katika meza. Inajulikana kuwa huku ni darasa la kujifunza kutumia tarakilishi ya kiteknolojia. Tena hizi madarakilishi inaelimisha watu wengi hasa wanafunzi ambao wanaisoma wanapata kujua elimu ya kisasa.

Huku naiona maandishi iliyoandikwa , inaonekana ya kwamba huku ni mlango ya chekechea ama shuleni ,inajulikana ya kwamba mwalimu ni Agnes anayekaribisha kila mtu katika hii darasa yake, tena hii mlango ilipakwa na rangi nyekundu.

Huku naiona ni darasani, kuna viti na kiti iliyopangwa katika hii darasa, inajulikana ya kwamba kuna mtihani inayo jitayarishwa ili ifanyike katika hii darasa. Tena naiona makaratasi ya mitihani wa kitaifa iko mezani inangojea wanafuzi wafike ili waanze.

Huku naiona karatasi, iliyoandikwa mahitaji ya familia inayo faa katika wanafunzi ama watoto wadogo na watu wazee, inajulikana kuwa mtoto anafaa alishwe , apewe pahali pa kulala, apewe mavazi, aende shule tena apate afya bora katika hospotali.

Huku naona ni shuleni kuna uchoro uliyochorwa katika ukuta huo kwa hii darasa ,tena kuna maua iliyowekwa kwa laini ,tena kuna nyasi ilifyekwa vizuri ili usiweze kudunga watoto wadogo wanapocheza katika uwanjani huo.

Huku naona ni mlango. Hii mlango ilifungwa. Inachulikana hii ni mlango iliyoandikwa darasa la 12 R. Hii inasaidia sana mwalimu kujua hii darasa inafaa niende nifunze huku tena inasaidia watoto wakeni wajue.

Huku naona kuna ubao kubwa na rula iliyowekwa jini katika ubao hii na kuna kifutio iko na rula hapo jini. Inajulikana ya kwamba huku ni darasa inayotumika kufunza wanafunzi ili wapate elimu bora shuleni na wajue vitu tofauti.

Huku naiona tarakilishi iko katika mezani hizi matarakilishili iliekwa vitaki inayoonyesha kuwa hii tarakilishi inatumiwa kwa masomo peke yake ,tena naiona kalamu iko katika kikombe moja huku tena huku kuna viti.

Huku naiona ubao na tarakilishi tofauti tofauti iko katika meza inaonekana kuwa huku ni darasa la kujifunza kutumia tarakilishi tofauti tofauti ili watu ama wanafunzi waijue teknolojia ya kisasa katika mtandaoni.

Huku naona mrembo mmoja anayejitayarisha kupiga mazoezi katika hii sehemu ya kupiga mazoezi. Inajulikana kuwa huyu ni mrembo hana mguu moja ni kiwete tena anapiga mazoezi ili apate nguvu na mwili ikuwe na nguvu.

Huku naiona maandishi iko katika ubodi. Inajulikana kuwa huku ni darasani, tena naiona kifagio iko karibu na mlango. Inajulikana ya kwamba huku ni darasani, wanafunzi wakitoka huku wanafagia huku ili waende nyumbani.

Huku naiona mama mmoja anayeedesha baiskeli, hii baiskeli ni ya watu wasiojiweza kama viwete, hii ni baiskeli inayokuwa na kiti na magurudumu, tena na pahali pa kushika ili uendeshe, na hii inasaidia watu wasiojiweza.

Huku naona kiwanja iliyo fyekwa vizuri. Nyasi inarembesha huku nje tena naona mauwa huko kando iliyo pandwa ili ilete hewa safi kwa hii nyumba. Katika hii nyumba naona walijenga katika ujenzi ya maana mno.

Huko nayaona mkimbiaji mmoja wa Kenya. Huyu mkimbiaji ni kiwete. Haina miguu lakini huyu anang'ang'ana ili apate ushindi kwa njia ya kukimbia na kiti inayo wekwa gurudumu tena inaendeshwa mbio. Huyu mama anang'ang'ana mno.

Huku naiona kuna chuma la bendera hii inasaidia kufungia bendera ya kenya ili ionyeshe sisi ni wa kenya tena inafungiwa ili itusaidie na itueleze wakati tulipata uhuru.